Wauguzi wawili na daktari mmoja, wako katika wodi. Wakijianda kutuwa huduma. droo za gari la dawa liko wazi. Zikionesha vifaa mbalimbaji. Wote wamevaa barakoa wakizingatia usalama. Inaonekana wana jadili hali ya mgonjwa. Huduma za afya zinaendelea.

Watu kadhaa wamekusanyika wakisubiri au kupata chanjo. Mfanyakazi wa afya amevaa barakoa, akimchoma sindano mtu mmoja huku wengine wakiwa wamevalia barakoa pia.

Kitanda chenye chandarua kipya kimewekwa wazi kwa ajili ya maonesho au usambazaji. Watu wengi wamekusanyika karibu, wengine wakiwa wamebeba watoto. Tukio hili linaweza kua la uhamasishaji kuhusu afya.

Nesi amevalia mavazi maalum ya kujikinga aki hudumia mgonjwa hospitalini. Anaonekana akibadilisha maji ya mgonjwa ambaye amelala kitandani. Vyumba vingine vya wagonjwa na vifaa vya kimatibabu vinaonekana nyuma.

Watu kadhaa wanangojea karibu na gari la kliniki ya rununu liliyoandikwa Beyond Zero. Magari ya aina hio husaidia wakaazi wa vijijini kupata matibabu. Wanawake wazee wamekaa kwenye viti. Hii ni huduma muhimi kwa jamii.

Gari la huduma ya afya lilioandikwa beyond zero mobile clinic , limeengeshwa katika eneo la wazi lenye mandhari ya mashambani. Kuna miti michache na ardhi kavu. Umati wa watu umesimama mbele ya gari hilo, wakionekana kusubiri huduma za kitabibu.

Gari kubwa jeupe la huduma ya meno, limeegeshwa kwenye uwanja wa kijani. Gari lina nebo ya moyo mwekendu na maneno ,Dental Clinic. Kuna miti mingi na majengo madogo kwa mbali. Hii innashiria kliniki ya meno inayotembea.

Hospitalini, familia inasheherekea kuzaliwa kwa mtoto mpya. Bibi amemshika mjukuu wake kwa upendo mkubwa, wazazi wanatabasamu kwa furaha. Wauguzi na jamaa wengine wamekusanyika kumpongeza mama na mtoto.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi ya kujikinga na barakoa, akimchunguza mtoto aliyelala kwenye kiti. Wengine wanaonekana wakifanya kazi kwa nyuma. Shughuli hii inaashiria huduma za matibabu zinazotolewa nje.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa matibabu. Daktari anatumia zana ndogo ya kung'arisha meno. Msaidizi amesimama karibu akiwa ameshikilia mrija unaovuta maji.

Mwanaume anatabasamu akionesha meno meupe akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Mikono miwili iliyovalishwa glovu za samawati inashikilia vifaa vya meno ikiashiria kuwa yuko kwenye matibabu au ukaguzi wa meno.

Mchoro wa jino jeupe umewekwa katikati ukiwa umezungukwa na vifaa mbalimbali vya daktari wa meno. Kuna kioo kidogo, bisibisi, sindano na koleo, vyote vikiwa vyeusi. Huu ni uwakilishi wa zana muhimu za matibabu ya meno. Huduma za meno zimetekelezwa.

Mfano wa jino la plastiki umewekwa wima juu ya mandhari ya samawati nyepesi ukifuatana na kifaa cha kutazamia meno chenye mpini mrefu na uso wa duara wa kuakisi.

Vifaa vya daktari wa meno vimepangwa kwenye meza nyeupe vinajumuisha kielelezo cha meno brushi ya meno kioo kidogo na kifaa kingine huko nyuma vinaonekana vikiwa safi na tayari kutumika.

Maelezo ya karibu ya meno yanaonesha hali ya meno na fizi. Baadhi ya meno yanaonekana yakiwa na madoa na uchafu, huku fizi zikionesha dalili za kuvimba. Ni muhimu kudunisha usafi wa kinywa, kwa afya bora ya meno.

Mdomo wenye tabasamu pana unaonekana wazi, ukifichua meno meupe na safi. Midomo imepakwa rangi nyekundu inayong'aa ikionyesha furaha na afya njema ya kinywa. Ulimi pia unaonekana ndani.

Madaktari wa meno wawili wanatibu mgonjwa, wote wakiwa wamevaa barakoa na nguo za kujikinga. Mmoja anaonekana akifanya matibabu huku mwingine akimsaidia. Mgonjwa amelala chini akipokea huduma.

Mikono miwili yenye glavu za samawati imeshika vifaa vya daktari wa meno. Kifaa kimoja kinaonekana kama kioo kidogo kingine ni uchunguzi. Vifaa hivi hutumika katika eneo za kliniki za meno.

Wapiga mbizi wa uokoaji wanawasaidia watu waliokumbwa na mafuriko. Maji machafu yametanda na kufunika nyumba kadhaa. Hali ni hatari na inahitaji msaada wa haraka. Juhudi za uokoaji zinaendelea.

Boti nyeupe inasafiri kwa kasi majini ikiacha mkondo wa maji nyuma. Ndani watu wamevaa jaketi za kuokoa maisha. Wanasafiri kwenye ziwa kubwa chini ya anga la samawati.

Hali inaonyesha jiji dogo au mtaa ulioathiriwa na mafuriko, ambapo wakazi wanapita kwa taabu kupitia barabara yenye maji ya matope, wakiwa na mavazi ya kawaida na baadhi wakitumia magari ya VGT kusaidia kusafiri. Pembeni, kuna majengo ya mabati yanayozunguka eneo lililoathirika.

Kikosi cha wazima moto wamevalia mavazi ya kinga na kukimbia kwa haraka kwenye eneo lenye mvua au maji ya kuzima moto. Magari ya dharura yako nyuma yakionyesha hali ya uokoaji inayohitajika haraka.

Wakaazi wanavuka maji yenye matope, wakionyesha adhari za mafuriko. Wamevalia jaketi za kuokoa maisha na kubeba mali zao vichwani, wakijaribu kujiokoa kutoka hatari.

Katika eneo lenye watu wengi na majengo yaliyokaa karibu, kundi la watu waliovalia sare nyekundu linaonekana likisaidia mtu ,wengine wanavaa helmet za usalama na barakoa umati wa watu umekusanyika karibu wakishuhudia tukio hilo.

Mzamiaji anazunguka ndani ya bahari au hifadhi kubwa ya maji akizungukwa na samaki wengi wa rangi mbalimbali. Miamba ya matumbawe inaonekana chini.

Mwanafuzi ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia maji nje. Tangi kubwa la maji na sabuni vimeandaliwa kuonyesha umuhimu wa usafi shuleni na jamii.

Mti mkubwa umeanguka juu ya gari jekundu lililoegeshwa barabarani. Matawi na ngome la mti yamefunika sehemu kubwa ya gari, likionesha uharibifu mkubwa. Tukio hili linaweza kua matukio ya upepo mkali

Daktari anajiandaa kwa upasuaji akionekana akiosha mikono yake kwa uangalifu sana. Amevaa kofia ya upasuaji na gauni la kijani kibichi. Kioo cha ukutani kinaonyesha taswira yake ikifanya maandalizi muhimu.

Mtu ansashikilia roli ya karatasi ya choo, akionyesha utayari wa matumizi. Mkono wake umejishika vizuri, na mandhari ya nyuma ina sakafu ya mbao. Hii inasisitiza umuhimu wa usafi wa kibinafsi.

Chumba cha hospitali kina vitanda vipya na vifaa vya kisasa vya matibabu. Vitanda vyeupe na samawati vimepangwa kwa usawa. Mabango yanayotangaza supporting our healthcare facilities yamebandikwa ukutani.

Mgonjwa amesimama karibu na mashine ya x-ray . Kifaa cha matibabu kiko tayari kutumika. Chumba hiki cha hospitali kina vifaa muhimu kwa uchunguzi wa kimatibabu.

Kifaa cha kisasa cha eksirei kimepangwa katika chumba cha matibabu. Kimeunganishwa na waya kikiashiria utayari wake wa matumizi. Kinafaa kwa uchuguzi wa meno na miili kikiwasaidia madaktari kutoa huduma bora.

Chumba cha kliniki ya macho kina vifaa vya kisasa vya kupima macho. Kiti cha mgonjwa kiko mbele ya kifaa kikuu cha uchunguzi. Ukutani kuna bango la elimu na dirisha linaloruhusu mwanga kuingia.

Ndani ya maabara, kuna vifaa maalum vya kisayansi. Chini kuna friji kubwa na juu yake kuna kifaa kingine cha kimaabara. Karibu na vifaa hivyo, kuna kiti cheusi na meza huku kukiwa na ishara ya clean bench documentation area ukutani.

Mfuko wa damu umeunganishwa na mrija wa plastiki, ikionyesha mchakato wa kuhamisha damu. Kioevu chekundu kinapita kwenye mirija na kujaza chombo cha kupimia. Huu ni mfumo muhimu wa matibabu, pengine katika hospitali, au kituo cha afya.

Mtoto mchanga amelala ndani ya kipupu maalum cha joto akipatiwa uangalizi. Muuguzi anasimama karibu nae akihakikisha usalama na hali yake nzuri.

Chumba cha matibabu kina kifaa cha kuweka watoto wachanga chenye magurudumu kikiwa na taa ya joto juu. Ukuta wa rangi ya waridi unaongeza utulivu kwenye chumba. Rangi ya sakafu inatoa mwonekano safi na mazingira ya hosipitali.

Hosipitalini, mgonjwa amelala kitandani. Vifaa vya matibabu vimeunganishwa naye vikifuatilia hali yake. Mtu mwingine ameketi karibu naye. Mazingira yanaashiria utunzaji wa kimatibabu.

Meza ya mahabara imejaa vifaa vya matibabu, vikiwemo kompyuta na chupa za kupimia. Mirija ya majaribio imepangwa vizuri ikionyesha umakini katika kazi. Hii inaonyesha mahabara ya kisasa.

Mtaalamu wa tiba anaanda mgonjwa kwa ajili ya matibabu. Mgonjwa amelala chali juu ya kitanda cha matibabu akisubiri huduma. Viatu vya dhahabu vimewekwa chini vikionyesha utulivu wa mazingira haya ya kimatibabu.

Mradi wa matibabu unaendelea na watu wakiwemo watoto wanapokea huduma za afya. Mhudumu wa afya amevaa glavu na anaonekana akimpatia mtoto matibabu .Wanawake wamevalia vitambaa vyenye rangi mbalimbali vikionyesha utamaduni wa eneo.

Daktari wa meno amevalia barakoa na ngao usoni akimtibu mgonjwa wake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum akiwa na kitambaa cha njano kifuani. Zana za matibabu ya meno zimepangwa karibu. Umakini mkubwa unaonekana katika utendaji wa kazi.

Mzazi anampatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mikono imeshika chupa ndogo na mtoto anaonekana akipokea chanjo hiyo bila tatizo. Watu wanaonyesha umuhimu wa chanjo kwa afya ya watoto.

Mwanamke amembeba mtoto mdogo na anapatiwa chanjo na mhudumu wa afya aiyevaa kitambaa cheupe kichwani. Mtoto amevaa nguo ya njano. Kifaa cha kupimia uzito kipo karibu na mwanamke mwingine amesimama nyuma.

Watoto wamevaa barakoa huku wakiosha mikono yao. Kifaa cha kijani kibichi cha kunawa mikono kimetolewa. Hii ni njia muhimu ya kuzuhia magonjwa.

Mtu anaosha mikono yake kwenye sinki la chuma. Maji yakitiririka kutoka kwenye bomba. Mikono imejaa sabuni na maji, ikionesha mchakato wa kusafisha.

Mtoto anaonekana akinawa mikono yake kwa sabuni na maji. Sabuni nyeupe inashikiliwa kwenye kiganja cha mkono. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la shaba. Ndoo ya plastiki iliyojaa maji machafu inaonekana chini.

Kifaa cha mazoezi ya uzito kimeundwa kwa chuma imara na viti vya ngozi nyeusi. Diski za uzito zimepangwa vizuri kwenye pande zote, zikiashiria utayari wa matumizi. Inatumika katika ukumbi wa mazoezi, likisaidia wanamichezo kujenga misuli.

Mguu wa mtu mmoja unaonekana kuvimba labda kutokana na kuumia ngozi yake ina rangi tofauti ikionyesha uvimbe inaonekana mgonjwa huyu anahitaji matibabu ya haraka.

Mikono miwili imelala juu ya kitambaa cheusi ikionyesha viganja vya mikono. Vikuku na saaa vimevaliwa kwenye mikono. Vidole vinaonekana vikiwa na rangi tofauti. Hali ya mikono inaonesha labda matatizo ya kiafya.

Mkono umefungwa bandeji nyeupe ukiwa umelala juu ya kitambaa cha samawati. Kidole gumba pekee ndicho kinaonekana wazi. Majeraha makubwa yameufanya uhitaji uangalizi wa kimatibabu.

Mionzi ya jua inachomoza kupitia majani ya miti mikubwa yenye majani mabichi yanayong'aa ,matawi ya mti yanaenea kwa upana yakionesha ukuaji mzuri, inaonekana kama mti wa embe ambao hupendwa sana.

Mmea wenye majani makubwa na mabichi unajitokeza, labda ni mmea wa tumbaku au mimea mingine ya shambani. Mwanga wa jua unapita katikati ya majani, ukiangazia baadhi ya sehemu.

Majani mapana yenye umbo la moyo yamejaa mti rangi yao ya kijani kibichi inaashiria afya njema miale ya jua hupenya kupitia majani hali ya hewa inaonekana safi na yenye kupendeza.

Mimea minene ina majani mengi na inafunika eneo na maua madogo yenye rangi hafifu yamechanua hapa na pale mwanga wa jua unapita kati kati ya majani ukiangazia baadhi ya sehemu mandhari hii inawakilisha bustani au eneo la vichaka.

Shamba limepangwa vitunguu maji. Vitunguu vimepangwa katika safu ndefu. Kijani kibichi cha mimea kinaonyesha ukuaji mzuri. Miti na vichaka viko nyuma vikiongeza uzuri wa asili. Kilimo kinaendelea vizuri.

Mti mkubwa umefunikwa na mimea inayopanda. Majani yanashamiri yakiunda ukuta wa kijani kibichi. Baadhi ya majani yana rangi ya njano, yakionyesha tofauti ya vivuli. Mimea hii inafanya mazingira yawe hai.